Fanyisho hizi za bidhaa zikiwemo mikoba, vitu vya mapambo, miwani ya jua na viatu zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu nyeupe. Huku juu inaonyesha kuwa kuna bango lenye anwani ya tuvuti ya amuli.

Duka hili limejaa bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na makabati. Upande wa kushoto kuna nguo nyingi zilizokunjwa zikiwa zimepangwa kwa rafu za mbao, na huku juu kukiwa na viatu vingi kwenye masanduku na kuna benchi ya buluu lenye vitabu.

Duka hili la nguo lenye maandishi, lamax, na mlango mkubwa wa glasi na ubao wa matangazo unaometa. Ndani ya duka kuna nguo zimewekwa kwenye rafu na viuzuizi vya kuning'inia. Hii inaonyesha uteuzi mpana wa mavazi.

Duka hili la nguo na viatu lina rafu lililojaa viatu vya aina mbalimbali. Kwenye upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia na katikati ya duka kuna sofa nyeusi ya ngozi na meza ndogo. Hii inaonyesha nafasi ya kupumzika na kusubiri.

Sehemu ya duka la nguo hizi, lina nguo ambazo zimetundikwa kwa utaratibu kwenye vyuma maalum vya kuonyesha bidhaa. Katika sehemu ya kulia, kuna nguo za watoto wadogo ikiashiria kuwa duka hili linauza nguo ya rika tofauti.

Sehemu ya duka hili kubwa la nguo ina rafu zilizojaa mashati ya wanaume yenye mtindo na rangi mbalimbali, juu katikati kuna bango kubwa la uuzaji linano tangaza upto 50% ikivutia wanunuzi

Kwenye shelves hizi za bidhaa za mitindo ina manequinn katikati aliyevaa kofia kubwa, miwani ya jua na nguo yenye michoro. Kwenye meza nyeupe imepangwa mbele ya manequinn kuna mikufu, pete, miwani ya jua na viatu ya visigino.

Mlango huu wa duka la nguo ina maandishi la SAY kike huku ikiwa na ishara kubwa za bluu za jina la duka juu na pande. Kuna nguo na bidhaa nyingine ambazo zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa zikionyesha mkusanyiko mpana.

Duka hili la nguo na vifaa vya mtindo lina onyesho la manequinn aliyevaa nguo yenye nyeusi na nyeupe huku akiwa amebeba mkoba mweupe na chini yake kuna mabango ya asili yanayotoa punguzo la thelathini kwa kofia na mikoba.

Ndani ya duka hili lina nguo mbalimbali za wanaume zikiwemo shati, suruali na koti ambazo zimepangwa kwenye uangalifu kwenye rafu. Na upande wa kushoto kuna ishara ya chapa ya polio ikionyesha kuwa duka hili linauza bidhaa za chapa hii.

Duka hili na nguo la jinsia ya kiume lina suti na masharti yaliyopangwa vizuri kwenye rafu nyeusi za chuma. Kuna suti za rangi mbalimbali zilizoning'inia upande wa kushoto na masharti yaliyokujwa yakiwa yamewekwa juu ya rafu nyingi.

Duka hili la nguo na viatu lina kioo kubwa kinachoonyesha bidhaa ndani. Upande wa kushoto kuna manekini amevaa shati lenye mchoro na upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inizwa na baadhi nyingine zilizopangwa kwenye rafu.

Meza hii nyeupe iliyo pangwa mbele ya mannequin iko na mapambo ya shingo, pete na mikoba midogo. Huku nyuma na pande zote kuna rafu zilizo jaa bidhaa mbali mbali kama vile kofia, mikoba, na miwani ya jua.

Onyesho hili la dirisha la duka la nguo za wanaume. Lina manequinn wanne waliovalia suti na mavazi ya kawaida. Ina ishara zinazoonyesha ishara za bei kama vile, get three thousand shillings.

Duka hili la kisasa la nguo na viatu lina rafu zilizopangwa vizuri zikionyesha aina mbalimbali za viatu kwa ajili ya wanawake. Kuna sehemu nyingine zinazoonekana zikiwa na nguo na vifaa vingine vya mitindo.

Duka hili la kisasa la nguo ina mpangilio safi na mwangaza mzuri, ina nguo zenye rangi mbalimbali ambazo zimetundikwa kwenye rafu ndefu zikivutia macho. Sehemu ya mbele kuna viti viwili vya kupumzikia.

Rafu hii ndefu imejaa viatu vya aina mbalimbali ikiwemo viatu vya ngozi, snickers na loafers huku vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu nyeupe za mbao. Kuna baadhi ya masanduku ya viatu yanayoonekana chini ya baadhi ya jozi.

Ndani ya duka hili la nguo lina maandishi la Manix, likiwa limejaa aina mbalimbali za nguo za kiume kama vile suti, mashati na suruali zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Duka hili linaonekana limepangwa vizuri.

Duka hili lina mpangilio wa bidhaa na nguo sanasana ya jinsia ya kiume. Zimepangwa kwenye rafu na zimekunjwa vizuri kulingana na ukubwa. Juu yake ina nembo iliyoandikwa Botcat na upto fourty percent

Soko hili kubwa wazi lina bidhaa nyingi sana zinazouzwa. Upande wa kushoto kuna nguo nyingi na upande wa kulia kuna viatu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Watu wanaonekana wakitembea ndani ya soko huku wakiangalia bidhaa hizo.

Duka hili la nguo lina nguo za kike kutokana na aina ya mavazi yanayoonekana. Upande wa kushoto kuna raki ndefu yenye nguo nyingi zilizoning'inia na zina rangi mbalimbali kama zambarau, nyeusi na nyekundu.

Sehemu hii ya duka inarafu refu ya chuma iliyoundwa kushikilia mikoba ya aina tofauti tofauti baadhi ya mikoba ikiwa ya kubeba migongoni na mengine ya kubeba begani zina rangi tofauti, zina rangi nyeusi na rangi nyeupe.

Duka hili la biashara ya manguo na viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu, upande wa kulia ukiwa na nguo, na upande wa kushoto ukiwa na viatu, zinaashiria nguo zinazovaliwa na watoto wa kike wenye umri mdogo.

Duka hili linaonyesha biashara ya viatu na manguo katika kila rafu kuna viatu ya aina tofauti inaonekana kuwa ni viatu ya kijinsia ya wanawake na kwa nguo pia kuna aina ya koti na pia kuna aina ya shati.

Duka hili lina manguo ya watoto wa kiume na wa kike Kati ya mwaka mmoja hadi saba, saba hadi kumi na nne. Kuna Aina ya manguo kama vile shati, suruali na sweta.

Chumba hiki kikubwa cha maonyesho ya magari ina magari kadhaa mapya na kuna mwanamke na mwanaume ambao wanatembea katikati ya magari hayo huku mwanamke akielezea kitu. Chumba hiki kina madirisha makubwa na mwanga mwingi wa asili.

Gari jeupe aina ya Toyota Hiace limeegeshwa barabarani na mlango wake wa kando ukiwa wazi. Lina namba ya usajili ya Kenya, KDR 963V na nembo ndogo ya manjano ya PSV kwenye mlango.

Gurudumu la gari hili la kisasa lina rimu ya alloy lenye muundo maridadi na nembo ya audi katikati. Linaonekana jipya na lenye mchoro wa kina. Limepakiwa kwenye eneo lenye vigae au lami na nyasi kwa umbali.

Lori hili kubwa limebeba magari kadhaa ikiwemo pick-up mbili huku zikisafiri kwenye barabara kuu. Magari haya yamebebwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za lori, hii ikionyesha usafirishaji wa magari.

Gari hili la muundo wa Toyota Landcruiser la zamani lina rangi ya buluu na kijivu. Limepaki kando ya barabara yenye miti mirefu. Ina vifaa vya safiri kama vile raki ya mizigo juu ya paa na ngazi ya kupandia.

Gari hili la abiria ya aina ya van ya rangi ya fedha imeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto. Lina milango miwili ya kuteleza na madirisha meusi, huku inaonekana kuwa iko katika hali nzuri na nyuma kuna miti.

Sehemu ya ndani ya gari hili ina viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa kitambaa ya rangi ya kijivu. Viti hivi vinaonekana kuwa safi na vimetunza vizuri, huku vikiwa na sehemu ya kuekea mikono kati ya viti viwili vya katikati.

Gari hili la abiria aina ya Toyota Hiace lina rangi ya fedha. Limepaki kwenye eneo lenye changarawe, huku sehemu ya nyuma ya gari kuna bango la speedi ya themanini na namba za usajili za Kenya KCN 709X .

Gari hili ndogo la abiria lina rangi ya fedha na yenye muundo wa Toyota, limeegeshwa kwenye eneo la kokoto. Huku kuna namba ya usajili inayoonekana mbele ya KZN 701Y,ikionyesha kuwa imesajiliwa Kenya.

Kuna mkono wa mto mmoja ukimpa funguo za gari mtu mwengine huku amevalia vazi jeusi na jeupe. Kuna makabiliano ya ununuzi wa gari unaofanyika na nyuma kuna gari jekundu likiwa limeegeshwa.

Basi hili dogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara likiwa na namba ya usajili ya Kenya KBZ 795G na kibandiko cha themanini upande wa nyuma. Huku nyuma yao kuna miti na majengo yasiyoeleweka.

Gari hili ndogo la kifahari la majela lenye muundo wa mclaren, limetulia katikati ya chumba cha maonyesho chenye madirisha makubwa huku juu ya gari hilo kuna taa ya mviringo inayotoa mwanga wa machungwa.

Gari hili la kifahari la zamani lenye muundo wa Mercedes Benze limeefeshwa kando ya barabara yenye miti mirefu. Inarangi nyeusi na nambari ya usajili ya Kenya KAG 528 U inayoonekana mbele.

Gari hili la abiria la aina ya van lina rangi ya fedha iliyokuwa limeegeshwa kwenye eneo lenye kokoto . Gari hili lina milango miwili ya kuteleza na madirisha meusi. Hii inaonekana iko katika hali nzuri.

Gari hili la abiria ndogo yenye muundo wa Toyota Hiace lenye rangi nyeupe limeegeshwa kando ya barabara, huku kando ya gari lina jengo lililo na jina la Hill Court . Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na mti unaoonekana kwa mbali.

Gari hili ndogo la kifahari lenye rangi ya fedha wenye muundo wa sedan limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Kando yake kuna magari mengine kadhaa yaliyoengeshwa na miti mirefu ya kijani ikipatikana katika mandhari hii.

Mzee huyu anaonyesha gari kwa wanadoa wachanga katika chumba cha maonyesho ya magari. Anaelezea kitu kuhusu gari, huku wanadoa wakimsikiliza kwa makini. Wote watatu wako karibu na gari lenye kofia iliyofunguliwa.

Sehemu ya nyuma ya gari hii ina muundo wa Toyota Mark X na lenye rangi ya fedha. Limeegeshwa kwenye eneo la lami lenye matofali ya kufinywa. Ina namba ya usajili ya gari KBV 949E.

Gari hii kubwa jeusi lina muundo wa Honda Stream, limeegeshwa kwenye eneo la maegesho la nje lenye sakafu ya matofali, huku nyuma ya gari kuna muundo wa kisasa wa maegesho yenye nguzo za rangi ya njano na paa la chuma.

Chumba hiki cha maonyesho ya magari ina magari kadhaa mapya yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna dirisha kubwa ya kioo ambazo zinaruhusu mwanga wa kutosha kuingia ndani, na magari haya yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri.

Gari hili la rangi ya kijivu linaonekana kuwa ya Subaru Outback, limeegeshwa nje kwenye eneo lenye mwanga wa jua na lina sahani ya lesini ya Kenya yenye nabari KCQ 052X.

Gari hili kubwa aina ya pick-up yenye muundo wa Toyota hilux limepakiwa kwenye eneo lenye nyasi huku ina rangi ya kijani kibluu iliyokolea, milango minne na pia ina muundo wa double cabin .

Ndani ya chumba hiki ina magari iliyopangwa kwenye sakafu safi. Kuna gari la rangi nyeusi, gari jeupe na nyuma yake kuna gari jekundu na upande wa kulia kuna gari la rangi ya fedha au dhahabu.

Gari hili limepakwa rangi ya manjano agavu likiwa na mistari miwili mirefu mieusi inayoanzia mbele ya kofia ya injin nakuendelea hadi nyuma ya gari. Muundo wa gari hii unaonekana kuwa wa Ford Capri ya kitambo.

Safu hii ya magari yaliyopangwa kuelekea kulia yote yakiangalia upande moja ina muundo SUV kutokana na ukubwa wao yana rangi tofauti ikiwemo nyeupe, nyeusi na kijivu.

Mwanaume huyu amevaa koti refu jeusi na saa kubwa mkononi, anagusa na kuchunguza sehemu ya nyuma ya gari hili jeusi huku uso wake ukiwa wa umakinina unaonyesha umuhimu wa gari hili.

Gari hili limepakwa rangi ya kijani kibichi lina paa wazi na muundo wake ni wa aina ya Land Rover. Ina nambari ya usajili wa Kenya KAB 974 na upande wa kushoto kuna ukuta wa matofali.

Gari hili jipya jeupe aina ya Nissan imechorwa mchoro wa kichwa wa simba chini la taa lake na kando la gari hilo kwenye mlango lina maandishi ya diesel , ina maana kuwa gari hili linatumia mafuta hiyo.

Lori hili kubwa lenye rangi ya njano ina sehemu mbili iliyobeba magari sehemu ya juu imebeba magari matano yenye rangi tofauti na sehemu ya kati imebeba magari matano yenye rangi tofauti na mpangilio wake unatofautiana na sehemu ya juu.

Mwangaza unaonyesha sehemu ya mbele ya gari lenye rangi nyeusi, muundo wake ukiwa wa aina ya Subaru. Imeegeshwa mbele ya jumba yakiwemo magari mengine ya aina hii ya subaru, kando ya gari hili.

Katika uwanja huu kuna mtu wa jinsia ya kiume anayeita mbele ya magari manne yenye muundo tofauti, umbo tofauti, rangi tofauti na namba ya usajili wa Kenya katika kila magari.

Lori hili kubwa lenye rangi ya njano inatumika kusafirisha magari. Lina sehemu mbili ya juu na ya katikati, katika kila sehemu lina magari matano yenye aina tofauti na rangi tofauti.

Gari hili lenye rangi nyeusi limepakiwa mbele ya nyumba, mwonyesho wake wa nyuma, ukiashiria muundo wake kuwa ni ya prado tx na nambari yake ya usajili inaonyesha ni nambari ya Kenya, KDK.

Soko hili wazi ina idadi kubwa ya viatu vilivyopangwa chini na kwenye meza pamoja na nguo zilizoning'inia nyuma. Kuna aina mbalimbali za viatu zimechanganyika kuanzia viatu vya michezo, buti hadi viatu vya kawaida.

Katika soko hili la matunda wateja na wauzaji wanashughulika na biashara zao huku kuna aina mbali mbali za matunda kama vile ndizi, maembe , mamboga na mananasi na mengi yamewekwa kwenye vibanda vilivyo tengenezwa kwa mbao.

Kundi la wazi lina shughuli nyingi. Ina bidhaa mbali mbali za matunda kama vile machungwa, avocado, paipai nyanya na mboga ambazo zimewekwa chini. Watu wakiwemo wauzaje na wateja wanaonekana wakishughulika sokoni.

Soko hili lenye shughuli nyingi Lina bidhaa mbalimbali zinao onyeshwa kwa ajili ya kuuzwa. Upande wa kushoto wa kulia wa njia, kuna vibanda vilivyojaa nguo zenye rangi, vito, viatu na vitu vingine vya ufundi.

Eneo la biashara hii lina shughuli nyingi kando ya barabara. Ina vibanda vya kuuza bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna kibanda kimejaa viatu vya aina mbalimbali na mbele yake kuna kibanda kingine cha nguo.

Soko hili la ndani lina shuguli nyingi, lina vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zinajumuisha sanaa za mikono, nguo na vitu vya mapambo huku zikionyesha utamaduni wa tajiri.

Kuna rundo kubwa la viatu haswa sandali na kanda, zikiwa zimetupwa juu ya meza iliyofunikwa na nguo nyeupe. Viatu hivi ni vya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na buluu, zambarau, nyekundu na manjano.

Wachinjaji hawa kadhaa wanauza nyama kwenye duka huku mizoga ya nyama imening'inizwa na wateja wakihudumiwa kwenye counter ya glasi. Mazingira haya yanaonekana kuwa safi na shughuli nyingi za uuzaji wa nyama.

Bidhaa za shambani zimepangwa kwenye masanduku ya mbao huku kuna rundo la viazi kahawia upande wa kushoto, vitunguu vyekundu katikati na nyanya nyekundu na za machungwa upande wa kulia. Hii inaonyesha soko la mboga.

Soko hili la sanaa za mikono ina bidhaa za kitamaduni za aina mbalimbali. Katika mstari wa mbele kuna ujenzi mkubwa wa sanaa za mikono zilizochongwa kutoka kwa mbao, kama vile vinyago, kiwango cha juu cha wanyama na vitu vya mapambo.

Kwenye soko hili kubwa kuna umati mkubwa wa watu. Wote wakiwa wamekusanyika karibu na vibanda. Kati yao ni wafanyabiashara na wanunuzi, huku kuna masanduku makubwa yaliyotumika kuhifadhi bidhaa.

Kahidi la nguo ya mitamba ina nguo nyingi za aina mbalimbali. Baadhi ya nguo zimetundikwa kwenye stendi na zingine zimewekwa kwenye meza. Kuna mabango yanayoonyesha bei tofauti kama vile Special offer 300 men's sweaters .

Kibanda hiki ni cha kuuza bidhaa na bidhaa nyingi ni za mapambo. Kuna shanga, vipuli, na mikufu. Kibanda hiki kimejengwa kwa kutumia mbao na mabati, hii inaashiria utamaduni na ubunifu wa wenyeji.

Kibanda hiki kina aina tofauti ya matunda kuna machungwa ndizi nanasi, maembe, tikitimaji. Mbele ya kibanda hiki kuna ndoo ya plastiki iliyokatwa nanasi vipande vipande tayari kuuzwa.

Soko hili la ufundi wa mkono yamejengwa maduka ya kuendesha biashara tofauti ya kiufundi. Upande wa kushoto kuna viatu vya ngozi na bidhaa nyingine kama vile mifuko, ramani ya Kenya na bendera yake na mashanga.

Soko hili la utalii lina biashara tofauti. Kuna biashara ya nguo, biashara ya shanga na biashara ya sanamu. Katikati kumetandikwa mkeka wenye sanamu mrefu na umeandikwa karibu na asante.

Nyumba hii ya ghorofa mbili imepakwa rangi mbili tofauti, njano na kijivu, ikiwa na madirisha makubwa na balkoni, huku mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye vichaka yenye maua ya manjano na miti ya kijani.

Jengo hili kubwa lina kuta za rangi ya udongo na milia ya bluu. Limejengwa kwa mtindo wa kipekee na madirisha ambao, upande wa kulia wa jengo una ukuta wa mabati na mimea iliyokauka kando yake.

Jengo hili la ghorofa lina rangi ya zambarau na kijivu, huku bango kubwa la to let bedsitters,1 and 2 B/R likining'inia katikati .Hii inaashiria kuwa vyumba hivi vimepangishwa na kuna namba za simu za mawasiliano.

Bango hili la tangazo lililobandikwa kwenye nguzo linatangaza uuzaji wa majengo yanayoanzia dola arubaini. Tangazo hilo linahusu Symphony Residence iliyoko Lavington na linajumuisha nambari ya simu na anwani ya tovuti.

Majengo haya marefu kadhaa yenye rangi tofauti yakiwemo ya manjano na buluu, yamejengwa nyuma ya ukuta wa mawe na mbele ya majengo haya kuna eneo kubwa la nyasi kavu, ikiashiria ardhi ambayo haijaendelezwa.

Majengo haya mawili marefu yenye ghorofa kadhaa iko chini ya anga ya buluu yenye mawingu machache, na nyaya za umeme zikipita mbele. Jengo na juu lina kuta za rangi za kijivu na madirisha yenye fremu za metali.

Jengo hili refu lina ghorofa nyingi na rangi ya kijani kibichi na kuta za mawe. Juu ya jengo, kuna maandishi ya Bonasta, ikionyesha jina la jengo hili na dirisha za jengo zimepangwa kwa mtindo wa kipekee, wenye mvuto wa usanifu.

Jengo hili la biashara lina ghorofa mbili lenye ishara nyingi za matangazo. Juu ya jengo kuna ishara kubwa ya Trives Smart Agency Property managers To-let yenye namba za simu na chini kuna ishara ya biashara ya Tritech Cyber na Premier Driving School.

Jengo hili kubwa refu lina ghorofa nyingi. Sehemu kubwa ya kuta za nje zimetengenezwa kwa mawe ya ujenzi ya rangi ya kijivu huku kuna maandishi juu ya jengo yanayosomeka Bien Venue Zaburi Flats. Hii inaonyesha kuwa ni jengo ya kupangisha.

Nyumba hii ya ghorofa mbili imejengwa kwa mtindo wa kisasa na rangi ya kijivu na nyeupe ina madirisha makubwa na balkoni iliyo na uzio wa glesi ,njia ya kuingilia imepangwa kwa vigai vilivyo na muundo wa kipekee na mimea ya kijani kibichi

Majengo haya mawili yenye rangi tofauti moja likiwa na rangi ya manjano na jingine likiwa na rangi ya bluu na njano. Yamejengwa karibu na ukuta wa mawe wa matofali na eneo la nyasi kavu upande wa kulia.

Jengo hili la kisasa la ghorofa lina maandishi ya M4 apartment , limepakwa rangi ya beige na zambarau na lina balconies mingi. Chini ya jengo hili ina maduka na biashara mbalimbali ikiwemo shop to let na Glamour salon .

Nyumba hii ya kupendeza ina ghorofa moja iliyojengwa kwa matofali yenye rangi mbili: nyekundu na kijivu. Huku mbele ya nyumba kuna bustani iliyotunzwa vizuri yenye vichaka vilivyokatwa kwa umbo na mimea ya maua.

Sehemu kubwa ya sebule hii ina sakafu iliong'aa ya mbao iliyopangwa kwa muundo wa kipekee. Upande wa kushoto kuna madirisha makubwa ya kioo yanaoelekea kwenye palikoni. Hii inaruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Jengo hili ni la gorofa lenye kuta za rangi ya zambarau na majani. Kuna bango lililobandikwa kwenye balcony yenye maandishi House to let yenye maelezo ya vyumba vya kupangwa na chini kuna sehemu ya alama ya duka yenye maandishi Glory .

Nyumba hii ya kisasa ina ghorofa moja iliyo nyuma ya ukuta wa mawe. Inapaa la kijani kibichi na kuta za rangi ya udongo, na upande wake wa kulia kuna mti mkubwa. Huku mbele ya ukuta kuna eneo wazi la nyasi kavu.

Nyumba hii ya ghorofa moja yenye kuta nyeupe na madirisha yenye fremu nyeusi inaonekana chini ya anga la buluu lenye jua kali. Mlango wa mbele uko wazi na kuna eneo la saruji lililo valiwa mbele ya nyumba hii.

Jengo hili la ghorofa tatu lina mapambo na muundo wa kuvutia. Kila ghorofa ina balkoni yenye urembo wa chuma, na kuna lango kubwa la chuma lenye muundo wa duara, huku umezungukwa na ukuta wa mbele ukipambwa na rangi ya kijivu na nyeusi.

Nyumba hii kubwa ya kifahari iliojengwa vizuri kwa kutumia matofali mekundu, muundo wake ukiwa wa kisasa. Ina eneo kubwa mbele yake ya majani mabichi ukionyesha utunzaji mzuri wa mazingira.

Jengo hili lina ghorofa kadhaa zilizojengwa kwa matofali ya saruji na kuta zilizopakwa rangi nyepesi. Juu ya jengo kuna tanki kubwa la maji jeusi na ishara ndogo yenye maandishi ikionyesha Tum Traders jina la biashara hii.

Eneo hili lina nyumba kadhaa zilizojengwa, upande wa kushoto kuna nyumba ya paa la rangi kahawia na ukuwa wa rangi ya njano juu ya paa kuna muundo wa dirisha na mbele ya nyumba kuna ukuta mfupi wa mawe na miti chache.

Jengo hili refu lina ghorofa nyingi. Lina sehemu nyingi za kioo na chuma. Imepakwa rangi nyeupe na kijivu. Juu ya jengo kuna mlingoti mkubwa wa chuma unaoashiria kutumika kwa mawasiliano au utangazaji.

Eneo hili lina majengo ya aina mbalimbali na enye miundo mbinu. Kuna jengo la rangi nyeupe na jengo ya rangi ya kijani kibichi. Kuna nguzo ndefu za chuma ambazo ni taa za barabarani na nyaya za umeme.

Jengo hili lina ghorofa nyingi. Kwenye ghorofa ya chini kuna mabango yanayoonyesha biashara mbalimbali. Mojawapo ikiwa na maandishi la Omega Mabati na pia Miale Mabati kuashiria kuwa kuna biashara ya vifaa vya ujenzi.

Nyumba hili lenye ghorofa moja lina uwanja mkubwa umezingirwa na miti tofauti. Katika upande wake wa kulia, kuna hema na viti kuashiria mahali pa mapumziko.

Eneo hili lina jengo mbili wenye muundo tofauti. Jengo la kwanza limepakwa rangi ya kijani kibichi na imeandikwa Bonasta Heights , ilhali jengo la pili limepakwa rangi jeupe na umezingirwa na ukuta wa mawe.

Sehemu ya duka hili kubwa ina bidhaa mbalimbali za nafaka, kunde na matunda yaliyokaushwa ambazo zimewekwa kwenye vyombo vya uwazi na kuuzwa kwa wingi. Kuna rafu ambazo zimejaa bidhaa tofauti na linaashiria duka la kisasa.

Duka hili kubwa lina rafu ndefu zilizojaa aina mbalimbali za matunda na mboga zilizopangwa vizuri. Baadhi ya bidhaa hizi ni vitunguu, viazi na karoti na yana mabango makubwa zinazohimiza maisha bora.

Katika sehemu kubwa la duka hili, kuna rafu nyingi na viwango kadhaa vilivyojazwa na pakiti za mayai. Mayai yamepangwa kwa utaratibu katika masanduku ya karatasi, na kisha yamefungwa kwenye vifunganisho vya uwazi.

Duka hili kubwa lina rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi zinajumuisha mafuta ya kupikia, sabuni za kufulia na vyakula mbalimbali vilivyopangwa kwa utaratibu. Zimepangwa hivi kulingana na aina ya chapa.

Duka hili kubwa inarafu nyingi zilizojazwa na bidhaa za kahawa za aina mbalimbali za chapa na zaidi. Baadhi ya bidhaa hizi zinapunguzo la bei kwenye vibango vyekundu vya promotion na rafu hivi zimepangwa vizuri zikionyesha uwingi wa kahawa.

Ndani ya duka hili kubwa lina korido pana zilizojaa rafu ndefu na bidhaa mbalimbali. Ishara za bei na kategoria za bidhaa hizi zimening'inia kutoka dari zikionyesha sehemu mbalimbali kama vile mafuta, maziwa na kahawa.

Ndani ya duka hili kubwa kuna rafu ndefu za upande mbili zilizojaa bidhaa mbalimbali. Wateja wanatembea kwenye njia hii baadhi yao wakina na troli za ununuzi. Kuna mwangaza wa kutosha kutoka kwenye taa za dari.

Kuna njia ndefu ndani ya duka hili kubwa, ikiwa imejaa rafu za bidhaa mbalimbali, haswa vifaa vya jikoni kama vile wapishi wa wali. Kuna wateja wachache wakiwa katika umbali, huku wanachunguza bidhaa hizi kwa makini.

Ndani ya duka hili, kuna mteja mmoja ambaye anasukuma toroli la ununuzi lililojaa bidhaa. Kuna rafu ndefu ambazo zimejaa manukato na dawa za kujipuliza zikiwa zimepangwa kwa utaratibu na mabango yenye maandishi big sale .

Ndani ya duka hili kubwa zina taa zilizowaka, lina safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali na bidhaa hizi zinajumuisha nguo, vifaa vya nyumbani na vifaa vya kusafisha huku vikipangwa kwa utaratibu.

Ndani ya duka hii la kisasa lenye lina sakafu safi ya vigae na rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna kaunta za malipo na baadhi ya wateja wanaonekana wakivitumia. Hii inaonekana kuwa inampangilio mzuri.

Duka hili lina rafu zilizojaa viatu vya aina mbalimbali. Viatu hivi vimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu nyeupe, huku baadhi yao ikiwa na mabango ya matangazo sneaker phase . Mandhari ya nyuma inaonyesha sehemu nyingine ya duka hii.

Ndani ya duka hili kubwa lina rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna ishara za bei na matangazo zikiwemo promotion na namba kama mbili mbili sufuri moja nane saba na mbili saba tano zikionyesha bei za bidhaa.

Sehemu ya duka hili kubwa inauza vifaa vya nyumbani haswaa mashine za kukulia za chapa mbali mbali kama vile LG . Mashini hizi zimepangwa kwa safu ndefu kwenye maonyesho maalum na baadhi zikiwa na mabango ya bei.

Duka hili kubwa lina bidhaa maalum la matunda na mboga. Kuna viziba vikubwa vilivyotengenezwa kwa mbao nyepesi na vimepangwa kwa safu huku vimejaa matunda na mboga mbalimbali kama vile mananasi, parachichi na mapapai.

Sehemu ya duka hili kubwa, ina vifaa vya nyumbani, haswaa za mashine za kufulia. Juu ya mashine hizi kuna mabango yanayoonyesha sifa na teknolijia kama vile twin wash na steam .Na pia kuna matangazo ya bidhaa za LG.

Sehemu ya ndani ya duka hii ina rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo sabuni za Lux. Pakiti za Flamingo na bidhaa zingine za rejareja, ina mabango ya bei yaliyoonekana wazi na bango lenye promotion .

Eneo la duka hili kubwa limejaa vifaa vya nyumbani. Mstari wa mbele unaonyesha mashine za kufulia, na nyingine zikiwa na nembo ya LG. Kuna pia skrini kubwa ya kidijitali inayoonyesha bidhaa hizi za LG

Ndani ya duka hili kubwa kuna rafu ndefu za vinywaji baridi zilizopangwa vizuri kwenye vibweta vya vioo vilivyopooza. Sehemu ya nyuma kuna duka la mkate iliyoandikwa Bakery na rafu nyingine za matunda na mboga.

Sehemu ya duka hili kubwa lina bidhaa za kuokwa na maonyesho marefu ya keki, mikate na bidhaa nyingine za unga zilizo nyuma ya vioo. Wateja wawili wanasimama mbele ya maonyesho haya wakichagua bidhaa huku mmoja amavea barakoa.

Duka hili kubwa la kisasa lina mwanga mzuri na bidhaa zilizopangwa vizuri. Kuna sehemu maalum za friji zenye bidhaa za nyama na vibao vinvyoelekeza kwenye sehemu ya matunda na mboga vikionekana kwa umbali.

Duka hili kubwa ina rafu ndefu nyeupe ilyogawanywa kwa sehemu tofauti. Ndani mmepangwa idadi kubwa ya bidhaa wenye mwonyesho wa mafuta wa kupaka na juu yake kuna bivu lenye lebo Johnson na picha za watu.

Katika duka hili kubwa ina idara mbalimbali za bidhaa hasa za chakula. Kuna eneo kubwa la matunda, idara ya maziwa na jibini na rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali huku kuna vibandiko vya bei na matangazo ya ofa.

Duka hili kubwa lina bidhaa zilizopangwa vizuri. Kuna rundo kubwa la karatasi za choo za chapa ya Hanaan premier tissue zilizopangwa katika vifurushi vya kumi, huku kuna ishara kubwa ya promo iliyoning'inia ikionyesha kuwa bidhaa hiyo inauzwa kwa bei maalum.

Sehemu ya duka hili kubwa lina bango lenye maandishi promo na chini yake inaashiria bei ya kila bidhaa kama vile bei ya mchele, bei ya maziwa, na zimepangwa kwa mpangilio ili wateja waweze kufikia kwa urahisi.

Duka hili kubwa lina rafu ndefu zenye bidhaa za kusafisha nyumba kama vile sabuni na funda ya kufulia. Katikati ya rafu hizi mbili kuna njia pana ambao wateja wanapitia ili kuweza kufikia bidhaa hii.

Katika sehemu ya duka hili kubwa, ni sehemu ya kuoka mkate na pipi. Sehemu ya mbele na kulia inaonyesha la pipi za aina mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa kuvutia katika vyombo vya uwazi kwenye stendi yenye rangi angavu.

Upande wa duka hili linaashiria bidhaa tofauti tofauti. Uande wa kulia unaashiria biashara ya samaki na upande wa kushoto unaashiria biashara ya nyama huku katikati kuna bidhaa tofauti kama soda, mkate na mayai.